Hapa ni hospitalini na mtoto amelazwa kwenye kitanda hiki. Kitanda hiki ina mashine ambayo inatumika kuzuia magonjwa na kumueka huyu mtoto kwenye mazingira mazuri. Mtoto huyu alizaliwa kama wakati wake wa kuzaliwa bado ndo maana amewekwa kwenye mashine hii ili aweze kupata joto ya kutosha hadi wakati siku zake zitafika.

Watoto hawa wana mikono michafu na hii inaweza kuwaathiri maishani. Hii inaweza kuwasababishia magonjwa kama vile kipindupindu ama homa ya matumbo kwa sababu wana mikono michafu na wameguza uchafu ambayo inaweza ikawaletea kuumwa na tumbo.

Huu ni mojawapo ya madawa yanayotumika katika nchi hii yetu ya Kenya ili kupunguza maumivu mtu anapopitia. Mtu akiwa na maumivu fulani anapaswa kutumia dawa hili ili kupunguza maumivu na kupata afueni kutokana na maumivu hayo.

Kuna mama mmoja hapa, ambaye ni daktari na vilevile kuna mama mwingine ambaye ameketi na anadungwa sindano. Sindano ambayo inadungwa kwenye mkono mara mingi huwa ni chanjo na chanjo inasaidia sana kulinda maisha ya binadamu, kuzuia pia kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti.

Daktari anadunga mgonjwa ambaye ameketi kitini sindano kwenye mkono wake. Sindano hii ambayo inadungwa kwenye mkono, ni sindano ya chanjo ambayo inazuia kusambaa ama kupata ugonjwa ambao mara mingi husambaa kwenye hewa.

Huyu ni daktari anayetibu kutokana na madawa ya shambani ama madawa ya misituni. Anatibu watu wenye shida tofauti tofauti, na vilevile madawa yake pia yanaeza yakatumiwa na waganga, na wazee pia.

Mtoto huyu anapewa chanjo na daktari ili kuweza kumsaidia kuepuka magonjwa ambayo yanakumba watoto wakiwa wadogo na hii inaweza kumsaidia ili kuwa na maisha mazuri kutokana na chanjo hiyo.

Madaktari wanapeana chanjo hapa. Naona daktari huyu akiwa anapima dawa kwenye sindano yake. Dawa ya chanjo ambayo wanataka kutumia kudunga wagonjwa hapa. Chanjo ni kitu muhimu kwa sababu inazuia kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti kama magonjwa ya corona ama kipindupindu.

Hizi ni madawa ambazo mara mingi hutumiwa na waganga ili kutibu magonjwa tofauti tofauti. Waganga hutumia madawa ambayo yanatoka kwenye misitu, wakiwa wametoa kwenye mizizi ya miti na kwenye matawi, na kutumia kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Daktari anamhudumia wagonjwa tofauti tofauti hapa anataka kumdunga mtoto huyu sindano kwenye mapaja na hii mara mingi hudungwa kama chanjo, hii chanjo upeanwa kwa watoto ili waziweze kuteseka kutokana na magonjwa ambayo mara mingi huwakumba wakiwa watoto wadogo.

Mgonjwa amezirai na anapewa huduma ya kwanza. Mtu anapozirai anafaa kupewa huduma ya kwanza, ili maisha yake yawe mahali pazuri au maisha yake yaokolewa kutokana na maumivu ambayo anaweza akapata kutokana na kuzirai huko.

Hapa ni hospitalini. Mama amembeba mtoto wake. Mama huyu amejifungua hospitalini na anafurahia sana kubeba mtoto wake mdogo. Amembeba na anamwangalia kwenye uso. Mtoto mwenyewe amefunika macho na pia mama ana furaha sana.

Daktari amesimama na mgonjwa ameketi. Daktari huyu anamdunga mama huyu sindano kwenye mkono wake ili kuzuia kusambaa ama kusambaza ugonjwa tofauti tofauti ambao husambaa kwenye hewa, ndiposa daktari huyu amevaa barakoa.

Mgonjwa huu amepanua mdomo na daktari anaangalia jino lake ambalo lina hitilafu. Daktari anataka kumwangalilia na kumpa dawa ama kumng'olea jino hilo ili kumpa afueni na amani kutokana na maumivu anayo patana nayo.

Daktari anamuhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda hapa. Daktari huyu amevaa barakoa na anamng'olea jino mgonjwa huyu ambaye amelazwa kitandani, kutokana na kuumwa na meno hii yake, ambayo inamkosesha amani.

Mvua mingi imesababisha kuporomoka kwa daraja , hii imeharibu barabara inayofuatwa na wengi ,kuna mtu ambaye amejitolea hapa ambaye anabeba wasafiri kutoka upande huu mwingine kuwafikisha hadi upande ule mwingine.

Mgonjwa huyu amelazwa kwenye kiti hospitalini na madaktari wawili wanamhudumia. Madaktari hawa wanataka kumpima ugonjwa ambao ako nayo ili waweze kumpa dawa na kumtibu ili akue na nafuu kutokana na maumivu.

Hili ni dawa ambalo mara mingi hutumika kutibu watoto wadogo. Ni dawa ambayo inatumika kama chanjo, kwa watoto wadogo ili kuzuia magonjwa kama measles& , rubella, na mumps. Madawa haya yanatumika kusaidia watoto hawa wadogo.

Hapa ni mahali pa kutupa taka. Naona hapa mazingira ni machafu sana, na hii ni hatari sana na maisha ya binadamu. Ndiposa hawa wanajaribu kusafisha hapa, wakiwa wanachoma makaratasi ambayo yanaweza yakaleta shida.

Dawa ni kitu bora sana mtu anapotumia. Mtu akiwa na maumivu tofauti tofauti, anaweza akatumia dawa ili kupata nafuu kutokana na maumivu ama kutokana na ugonjwa ambao anapitia. Dawa ni kitu bora sana mtu anapotumia hata daktari anapompa mgonjwa ili mgonjwa apate kupona kutokana na magonjwa.

Madaktari wako hospitalini hapa. Vilevile mgonjwa ameketi akiwa amevaa nguo ya kijani kibichi. Ameketi na madaktari hawa wanatumia mashine ya kupima pressure kupima pressure ya mgonjwa huyo.

Hili ni dawa ambalo linatumika kuzuia magonjwa kama vile measles, rubella na pia inatumika kuzuia mumps . Magonjwa haya yanawasumbua watoto wakiwa wadogo na yanaweza sababisha madhara katika maisha ya watoto hawa wadogo.

Madaktari hawa wawili ambao wamevaa barakoa na wako hospitalini. wanahudumia mgonjwa mmoja ambaye amelala kitandani. Mgonjwa huyu ana tatizo mwilini mwake, ndiposa anahudumiwa na madaktari hawa wawili, ili kugundua mahali ambapo shida iko, ili waweze kutatua shida hiyo.

Ujenzi unaendelea hapa, na jengo limeporomoka. Hii ni hatari sana na maisha ya binadamu, kwa sababu inaweza ikaleta kifo kwa watu ambao wanaishi kwenye nyumba hiyo. Nyumba limeporomoka hapa, na wanakijiji wamekuja kutazama ili kuona kinachoendelea katika eneo hili.

Usafishaji wa mazingira unaendelea hapa, kwasababu kuna watu wanaosafisha mazingira na kuondoa taka katika barabara na kwenye maji. Hii inasababisha magonjwa kama vile Malaria, ama Kipindupindu, pia homa ya matumbo kwa watoto na kwa watu wakubwa na inadhoofisha sana maisha ya binadamu.

Mtu huyu ambaye anapiga dawa hapa amejivalia vizuri sana ili kukinga magonjwa ambayo anaweza kupata kupitia kutumia kemikali ambayo inaweza athiri maisha yake. Amevalia manguo ya kuzuia magonjwa haya.

Hapa ni kituo cha stima. Kwa sababu ninaona mafundi wa stima wakiwa hapa. Hili ni jengo ambalo limeporomoka na ni hatari sana na maisha ya binadamu kwa sababu linaweza poromoka na kumfinya mtu, na inaweza leta kifo pia.

Mgonjwa ambaye hajiwezi, amelazwa kwenye kitanda hiki na daktari ako na yeye akiwa anajaribu kumsaidia. Mgonjwa huyu ameekewa hewa kumaanisha hana uwezo wa kupumua vizuri na hii itamsaidia kupumua.

Hapa ni hospitali, mahali meno inaangaliwa. Naona mgonjwa huyu anang'olewa meno ambalo limekuwa likimsumbua sana. Daktari huyu anamng'olea hilo jino, ili mgonjwa huyu aweze kupata amani na upungufu wa uchungu ambayo amekuwa akipitia.

Haya ni madawa na kuna sindano pia, madawa haya ni madawa ambayo yanatumika kutibu au kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa yellow fever ni dawa ambayo hutumika kwa watoto kwa kuzuia kusambaa na kupata ugonjwa huu kwa watoto wadogo.

Hapa ni hospitalini, daktari huyu anamwelezea mgonjwa huyu jinsi anavyofaa kusafisha meno yake. Anatumia hili kidude ili kumwelezea jinsi ambavyo anapaswa kusugua meno yake na jinsi ambavyo anapaswa kutunza meno yake pia.

Hapa ni hospitalini na daktari ambaye amevaa barakoa anahudumia mgonjwa mmoja ambaye amelala kwenye kitanda. Ni madaktari wawili ambao wamejumuika pamoja ili kuweza kumsaidia mgonjwa huyu ili kutatua tatizo lake ambalo ako nayo.

Shindano na dawa. Dawa hili ni dawa ambalo linatibu na inazuia pia kusambaa kwa magonjwa kama mumps, rubella, na measles . Mara nyingi hutumiwa kama chanjo kwa watoto wadogo ambao magonjwa hayo hupenda sana kuwashika.

Hapa ni hospitalini. Madaktari wawili wanahudumia mtoto mdogo, ambaye amezaliwa katika hospitali hapa. Mtoto huyu amelazwa kitandani na madaktari hao wamevaa glavu mkononi na wamevaa barakoa. Wana mhudumia mtoto huyu ili waweze kumsaidia.

Madaktari wawili wanamshughulikia mama huyu. Mama huyu anataka kung'olewa meno ambalo linamuuma. Jino hilo linataka kung'olewa ili weze kupate nafuu kutokana na maumivu ambayo anapata kutokana na jino hilo lake.

Hili ni sabuni vilevile pia ni dawa. Sabuni hili linatumika kutibu magonjwa tofautitofauti ambayo yanapatikana kwenye mwili ama kwenye ngozi ya mwili. Vilevile pia inatumika kujipaka kwenye mwili ili kufukuza magonjwa haya.

Mtu huyu amevalia manguo ambayo yanasaidia sana kuzuia kupata magonjwa tofauti tofauti, amevaa glavu mkononi, amevaa barakoa vilevile amevaa pia miwani machoni mwake ili kuzuia kupata magonjwa tofauti tofauti kutokana na kemikali ambazo anataka kutumia.

Kilichobebwa hapa ni dawa ambayo inaongeza vitamini katika mwili wa binadamu. Mtu anapokosa vitamini mwilini wake, atakuwa na tatizo mingi sana na akitumia dawa hili, atapata uongezeko wa vitamini katika mwili wake ambayo itaongeza maisha yake kuwa na nguvu ya kutosha.

Mama huyu ananawa mkono wake kutumia maji safi na sabuni. Vilevile amevaa barakoa. Hii inamsaidia sana kuzuia kueneza magonjwa tofauti tofauti kama vile korona. Ananawa mkoni, na hii ni kitu bora katika maeneo tofauti tofauti.

Hapa ni hospitalini. Daktari anamdunga mtoto huyu dawa ya chanjo kwenye mkono wake. Dawa hili linazuia kusambaziwa au kusambaza magonjwa tofauti tofauti ambayo mara mingi huwakumba watoto wakiwa wadogo na kuwaletea matatizo mengi.

Hapa ni shuleni, na katika shule hili, wanazingatia maisha bora ya wanafunzi ili kuzuia magonjwa tofauti tofauti. Choo imejengwa na vilevile kuna mahali pa kunawa mtu akiwa ametoka chooni. Hii ni bora sana kwa sababu inazingatia usafi katika mazingira.

Daraja imeporomoka hapa. Watu wamekuja kutazama ili kujionea kitu ambacho kimefanyika hapa. Daraja limeporomoka na kubeba njia ambalo watu mara mingi hutumia hata magari pia hupitia.

Raia huyu anadungwa sindano kwenye mkono wake. Mara mingi sindano ambayo anadungwa kwenye mkono huwa ni madawa ya chanjo. Chanjo ni kitu bora kwa maisha ya binadamu kama huyu kwa sababu inazuia magonjwa mbalimbali.

Mgonjwa huyu ambaye amepanua mdomo ana tatizo kwenye jino lake, ndiposa daktari huyu anaingiza mashine hiyo kwenye mdomo wake, ili kuweza kumng'olea jino ambalo linamnyang'anya amani kwa kuuma na kumkosesha amani.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti na daktari anamdunga sindano kwenye mkono wake. Sindano hili ni sindano ya chanjo ambayo inatumika kuzuia kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti kama vile ugonjwa wa corona . Daktari anamdunga sindano hili kwenye mkono, ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo.

Hili ni moja wapo ya madawa ambayo yanasaidia katika mazingira tofauti tofauti. Madawa yanatumika ili katika shamba ili kuongeza matawi ya mboga ili kupunguza wadudu vilevile kuchoma nyasi ambayo yanaharibu mimea.

Madaktari wawili wameungamana pamoja ili kuweza kusaidia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa, hapa wanawasiliana ili kujua mahali ambapo tatizo iko, ili waweze kumpa dawa ambayo itaweza kumsaidia.

Daktari anahudumia mgonjwa mmoja hapa ambaye ako na shida ya macho. Anaitazama kile ambacho kinaweza kuwa kinamsumbua mgonjwa huyu kwenye macho yake ili aweze kumpa dawa ambayo itamsaidia kutokana na shida amabayo ako nayo.

Hapa kuna daktari, kuna mama mtoto na kuna mtoto. Daktari na mama mtoto wamevaa barakoa na mtoto huyu anadungwa sindano ili kumpa chanjo ambayo itamsaidia kuzuia kusambaa ama kusambaziwa magonjwa tofauti tofauti, ambayo yanasumbua maisha ya watu wadogo.

Hapa ni hospitalini na kuna wagonjwa wawili. Mmoja amelala kwenye kitanda na mmoja ameketi. Wagonjwa hawa wanapitia magumu sana kutokana na maumivu amabayo wanayopitia, kutokana na jinsi ambavyo yule ambaye amekaa ameshika kichwa na ameinamishwa, kumaanisha kwamba anaumia anapitia maumivu mengi.

Hapa ni hospitalini, daktari huyu anamuelezea mgonjwa huyu jinsi ambavyo anapaswa kuishi na jinsi ambavyo anapaswa kujiendeleza kimaisha ili aweze kuwa mwanaume kamili anamueleza na kumfunza ili asikuje kuaibika katika maisha hii.

Hili ni duka la madawa, mahali ambapo madawa ayauzwa. Madawa haya ni muhimu sana kwa sababu yanatumika kupunguza maumivu kwenye mwili wa binadamu na vilevile, madawa mengine yanatumika kutibu magonjwa fulani.

Dawa na sindano. Dawa hili linatumika kuzuia kusambaa kwa ugonjwa kama measles, rubella na mumps . Magonjwa haya mara mingi huwasumbua watoto wadogo na kudhoofisha maisha yao wakiwa bado wachanga ndiposa madawa haya yanatumika kama dawa ya chanjo kwa watoto wadogo.

Mvua mingi imesababisha mafuriko, na hii nihatari sana na maisha ya binadamu. Hii inaweza sababisha kifo kwa watoto wagogo, vile vile inaweza sambaza ugonjwa kama vile homa ya matumbo, kipindu pindu na magonjwa mengine.

Huyu ni daktari akiwa hospitalini. Ako na madawa kando yake kwenye meza hapo na amevalia manguo ambayo yanasaidia kuzuia kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti na pia hupunguza vitu ambavyo vinaweza kumuumiza kwenye mkono wake. Na amevaa pia barakoa ambayo inamsaidia ili asipate magonjwa tofauti tofauti ambayo yanasambaa kwenye hewa.

Huyu ni mkulima akiwa anapigia mboga zake dawa. Anazipigia dawa ili afukuze wadudu ambao mara mingi huharibu mboga na pia amejivalia ili kukinga kemikali kumharibu maisha ama kumsababishia magonjwa tofauti tofauti.

Hapa ni hospitalini, na daktari huyu anamdunga mgonjwa kwenye mkono wake. Sindano ambazo mara mingi hudungwa kwenye mikono, hutumika kama chanjo, ambayo yanasaidia kuzuia kusambaa ama kusambaza magonjwa tofauti tofauti, ambayo yanasambaa kupitia hewani.

Daktari ambaye amevaa glovu mkononi, anamshika mkono mgonjwa mmoja, ili aweze kumwangalilia vitu ambavyo vimefura kwenye mkono wake. Baada ya kuona atamwangalilia dawa ambayo anaweza akatumia ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa hayo.

Hapa ni hospitalini. Daktari huyu anamshughulikia mgonjwa ambaye ana shida kwenye jino lake. Mgonjwa huyu anataka kung'olewa jino hilo kutokana na maumivu ambayo anapitia kutokana na kuumwa na jino hilo. Hii itampa afueni kutokana na kung'olewa hilo jino.

Mtu huyu ananawa akitumia sabuni. Sabuni inasaidia kuua na kufukuza wadudu ambao wanasababisha magonjwa tofauti tofauti. Vile vile mtu anapaswa kukula akitumia mikono misafi ili kuzuia magonjwa kama vile kuumwa na tumbo.

Mtu huyu ambaye amebeba mojawapo ya mashini mikononi mwake, amevalia manguo ambayo yanakinga kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti na kupumua kemikali ambazo anatumia kufanya kazi hili lake.

Hili ni dawa ambalo ni muhimu sana katika maisha ya binadamu, kwasababu linatumika kama chanjo, na chanjo mara mingi huzuia kusambaa ama kupokea magonjwa ambayo mara mingi husambazwa hewani, na hii inasaidia sana mara mingi watoto.

Daktari anamuhudumia mgonjwa fulani hapa. Mgonjwa huyu ako na shida masikioni na daktari huyu anatazama kile ambacho kinaweza kuwa kilimsumbua mgonjwa huyu ili aweze kumpa dawa ama aweze kumdunga sindano ili apate kusaidika kutokana na shida hilo.

Huyu ni daktari na mtoto msichana. Daktari huyu anataka kumdunga mtoto huyu chanjo kwenye mkono wake. Hii chanjo itasaidia sana mtoto huyu, ili asisambaze ama asipate ugonjwa ambayo inasambaa kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine.

Hili ni choo, choo ambalo limejengwa kwa kutumia matofali , kutumia mbao , vilevile kutumia simiti. Choo ni kitu muhimu katika mazingira kwa sababu inasaidia sana wakati ambapo mtu hana uwezo wa kujikiri.

Hili ni kampuni ambalo madawa yanatengenezwa. Naona madawa yanawekwa kwenye boksi zao ili kupata kuuzwa. Dawa ni kitu muhimu kwa sababu mara mingi dawa inatumika kuzuia maumivu mengi katika maisha ya binadamu. Vilevile dawa pia inatumika kutibu magonjwa fulani.

Huyu ni mganga ama daktari wa miti shamba. Naona ana madawa yake hapa. Anayakata na kuyatengeneza ili aweze kutibu nayo watu. Mgonjwa anapokuja kwake, anampa mizizi hizi ili aweze kuchemsha na maji na kunywa ili apate afueni.

Mvua mingi imesababisha kuporomoka kwa barabara. Hii ni hatari sana na maisha ya binadamu kwa sababu inaweza ikasababisha ajali. Hii imetokana na mvua mingi na mafuriko katika eneo hili na imefanya watu kukuja kujitazamia na kuona kinachoendelea mahali hapa.

Mtoto huyu anapakiwa rangi kwenye mkono wake ili kudhihirisa kwamba ameshapata chanjo. Hii inasaidia kujua kwamba amepata ili asipewe mara ya pili kwasababu inaweza ikamwangamiza na kumsababishia magonjwa tofauti tofauti ambayo yanaweza kumletea kifo.

Biashara ya mitishamba unajiendeleza hapa. Daktari huyu ambaye anatibu kutumia mitishamba na madawa ambayo anatoa misituni, anauzia mtu wa pikipiki huyu. Anamuelezea jinsi ya kutumia madawa hayo, ndiposa aweze kununua aende akatumie.

Hivi ni vifaa ambavyo hutumika mara mingi na waganga ama madaktari ambao wanatibu kutumia madawa ya miti shamba. Madawa haya yanapatikana misituni na pia kwenye mizizi ya miti tofauti tofauti.

Hapa ni hospitalini na mgonjwa amelazwa kwenye kitanda hiki. Daktari anajaribu kumfunika ili aweze kupata joto ya kutosha, kutokana na ugonjwa ambao ako nayo. Ni kitu bora sana mtu mgonjwa akiwa anapata joto, kwa sababu baridi itamuongezea magonjwa tofauti tofauti.

Tunaonyeshwa jinsi ya kuzima moto. Huyu mtu anatumia kizima moto ambacho mara mingi hutumika kuzima moto ambayo hukumba watu kwenye nyumba zao ama kwenye vituo vyao vya kazi. Anatumia kifaa hiki ili kuonyesha binadamu jinsi ambavyo wanapaswa kukitumia, kuzimia moto.

Hapa ni kwa mganga. Mganga huyu ako na dawa tofauti tofauti hapa, ambayo anatumia kutibu magonjwa tofauti tofauti. Ako hadi na bibilia hapa, ambayo anatumia kuwaombea wagonjwa ambao wanampelekea matatizo yao.

Mtoto amebebwa na mama yake na madaktari wako hapa, wanampa chanjo. Chanjo hili ni muhimu kwa mtoto huyu kwa sababu linampa nguvu mwilini na linamzuilia magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kumkumba na kumpa moyo dhaifu.

Mgonjwa amelala hospitalini kwenye kitanda hapa. Na ninaona daktari mmoja pia anamhudumia kwa kumuinulia mguu juu. Ako na shida kwenye mguu wake, na daktari huyo anataka kumpea dawa ambayo itaweza kumsaidia kutokana na maumivu ambayo anapata kwenye mguu huo.

Hii ni dawa ambalo linatumika kama chanjo kwa watoto wadogo haswa. Ni dawa ambalo linazuia magonjwa kama vile Yellow Fever ambayo huwasumbua watoto wadogo na kudhoofisha maisha yao wakiwa bado wachanga.

Mvua nyingi imeleta mafuriko katika eneo hili, hii imefanya hadi maji mengi yakaziba barabara. Hii imefanya wananchi wa eneo hili wakakosa makao kutokana na mvua huo nyingi.

Hapa ni hospitalini. Daktari amemwekea mgonjwa huyu vitu ambavyo vinatumia mashine kwenye mkono wake. Hii anatumia hivi ili kuweza kutatua shida ambayo mgonjwa huyu ako nayo na kuweza kujaribu pia kutafuta ugonjwa ambayo mgonjwa huyu ako nayo.

Madawa haya ni vitu muhimu sana, ambayo yanatumika kuzuia ama kupunguza maumivu mtu anayopitia. Mtu anapopitia maumivu anafaa kutumia madawa haya ili kupunguza maumivu hayo na kuwa na maisha bora.

Daktari anamhudumia mama huyu. Mama huyu ana shida la jicho ,na daktari anajaribu kumuangalilia jicho hilo lake ili kumsahihishia mahali ambapo kuna shida, na kumpa maelekezo jinsi ambavyo anafaa kuwa.

Dawa hii ni dawa ambayo inatumika kuongeza vitamini kwenye mwili ya binadamu. Binadamu anapaswa kuwa na vitamini katika mwili wake na iwapo atakosa vitamini atakuwa na shida na matatizo mengi maishani mwake ndiposa dawa hili limeundwa ili kuongeza vitamini mtu anapokosa vitamini mwilini.

Daktari anahudumia mgonjwa ambaye ameketi hapa. Anamdunga sindano kwenye mkono wake na mara nyingi, sindano ambayo inadungwa kwenye vidole huwa ni ya kutoa damu kwenye mwili wa binadamu na kufanya kupima ugonjwa ambao mgonjwa huyo anapitia.

Daktari anammulika mgonjwa mdomo. Mgonjwa amepanua mdomo yake ili daktari aweze kutatua na kumwangalilia jino lake na kumwangalilia jino ambalo lilikua likimuuma ili aweze kumng'olea na kumtolea maumivu ambayo amekua akipitia.

Mgonjwa amelala kitandani katika hospitali, mgonjwa huyu alipata ajali ndiposa ameekwa bendeji kwenye kichwa yake na kwenye mkono wake, mgonjwa huyu anamaumivu makali vile vile amepewa matibabu na atapona.

Mvua mingi imesababisha mafuriko, na kufanya maji kutapakaa kotekote hadi kwenye barabarani. Watu wanatembea kwenye maji ambayo inawafikia magotini, na hii ni hatari sana na maisha yao kwa sababu inaweza ikasambaza magonjwa kama vile homa ya matumbo na kipindupindu. Watu wanatembea kwenye maji hii ikiwa mingi namna hii.

Kiangazi iko katika eneo hili kiasi cha kwamba miti yanakauka na mifugo wanakufa mahali ambapo wamepelekwa wakule. Hapa kuna ukosefu mkuu wa maji ambayo ni hatari sana na maisha ya binadamu kwa sababu inaweza ikasababisha kifo.

Haya ni madawa tofauti tofauti ambayo yanatumika kutibu magonjwa mbalimbali. Mara mingi, madawa kama haya huwa ya waganga ama watu ambao wanatumia madawa ya vienyeji kutibu watu.

Hapa ni hospitalini na kuna mama ambaye amejifungua mtoto mdogo. Naona daktari amebeba huyu mtoto na anafuraha sana kutokana na uhai wa huyu mtoto. Amembeba na anafurahia sana.

Daktari anamdunga mama huyu sindano kwenye mkono wake, sindano ambazo mara mingi hudungwa kwenye mkono, huwa ni sindano za chanjo ambayo inatumika kutibu ugonjwa tofauti tofauti na pia inatumika kuzuia kuzambaa kwa magonjwa maalum.

Hili ni bango ambalo linatangaza daktari mmoja ambaye anatibu kutumia madawa ya kienyeji na madawa ya miti shamba. Mzee huyu anayelisoma na daktari huyu anatibu magonjwa tofautitofauti kutumia madawa hayo kama vile dawa za mapenzi anapeana. Anatibu pia nguvu za kiume.

Mvua mingi imeleta mafuriko katika barabara hili. Watu wengi wenye magari, pikipiki na hata baiskeli, hawana uwezo wa kutembea katika njia hili bila kusumbuka kutokana na maji mengi kwenye barabara hilo.

Mvua nyingi katika eneo hili imesababaisha mafuriko na hii imeleta maji mengi katika barabara. Barabara ambalo mara mingi inatumika na pikipiki pia magari, haipitiki kwa urahisi kutokana na maji mengi haya.

Hapa kuna dawa. Dawa ni kitu muhimu sana mtu anapotumia akiwa na maumivu fulani. Mtu anaweza akatumia dawa ili kupata kupona kutokana na ugonjwa huo ama kupata kupungua kwa maumivu ambayo alikuwa anapitia.

Hapa ni hospitalini, kuna mama mmoja ambaye amejifungua mtoto mdogo na daktari amembebea mtoto huyu. Daktari mwenyewe anafuraha sana, kutokana na uhai wa mtoto huyu mdogo. Anafurahia kwamba, mama huyu amejifungua mtoto akiwa hai.

Hapa ni hospitalini, madaktari wanafanya kazi tofauti tofauti hapa, wakiwa wanajaribu kuwasaidia wagonjwa walio na matatizo tofauti tofauti. Hii ni bora kwa sababu daktari anaposhughulikia mgonjwa, mgonjwa na nafuu na maisha yake anakua nayo bora.

Mama huyu ako hospitalini, na amejifungua mtoto mdogo. Anafurahia sana kumbeba mtoto wake akiwa ameketi kwenye kitanda hospitalini. Mtoto wake mdogo amembeba, na bado ako hospitalini hajafunguliwa kwenda nyumbani.

Hapa ni darasani, wanafunzi wamevaa sare na mwalimu pia amesimama kule mbele. Mwalimu anamtumia huyu mwanafunzi, ili mwanafunzi awaelezee wanafunzi wenzake kile ambacho mwalimu amekuwa akifunza. Ili wanafunzi wakuwe na uwezo wa kuelewa hilo jambo ambalo linaelezwa na mwanafunzi mwenzao.

Hivi ni vitu ambavyo mara mingi hutumiwa na waganga. Ni madawa ambayo waganga wanatumia kugangua vitu ambavyo watu wamewapelekea. Ni wao wenyewe ndio wanaelewa vitu ambavyo wanatumia hapa, na ni madawa zao ambayo wanajua mahali ambao wanatoa.

Uchafu wa mazingira umesambaa hapa sana na hii ni kitu mbaya sana kwa sababu inaweza ikaleta magonjwa tofauti tofauti kama vile homa ya matumbo pamoja na kipindu pindu. Watoto hawa wanachota maji chafu na hii inaweza wasababishia magonjwa ambayo itawaathiri maishani.

Kiangazi iko mahali hapa katika eneo hili. Hii ni ishara tosha kwamba mvua ni kidogo, kutokana na jinsi ambavyo mti umekauka na nyasi pia imekauka hapa. Hii ni hatari sana na maisha ya binadamu kwasababu mtu anaweza akakufa ku, kutokana na ukosefu wa maji.

Hapa kuna daktari mmoja na kuna foleni kubwa ya watu wengi. Watu hawa wanadungwa sindano ya chanjo ambayo inadungwa kwenye mkono, ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa mbalimbali, kama vile, ugonjwa wa Korona, ambayo inatatiza sana maisha ya binadamu.

Hapa ni hospitalini na naona mzazi wa huyu mtoto akiwa amembeba na daktari anampa chanjo. Chanjo ni kitu muhimu sana katika maisha ya watoto wadogo, kwa sababu chanjo inatumika katika kuepuka magonjwa ambayo mara mingi yanawakumba watoto wadogo.

Moto imetokea kwenye msitu. Hii ni hatari sana na maisha ya wanyama ambao wanaishi kwenye misitu hii. Hii inaweza sababisha kifo kwa wanyama hao na si kitu bora na vile vile pia, watu ambao wanatembea kwenye msitu hapo pia wanaweza teketea kutokana na moto huo.

Hapa kuna watu wawili. Kuna daktari wa meno, vile vile kuna mgonjwa. Daktari huyu anataka kumsaidia mwanamke mgonjwa huyo, kumwangalilia shida ambacho iko kwenye meno yake, ili aweze kumsaidia kwa kumtatulia shida hiyo.

Dawa hili linatumika kama dawa ya chanjo. Inatumika kuchanja watoto wadogo ili kuzuia magonjwa kama vile measles, mumps na rubella. Madawa haya yanatumika ili kuzuia magonjwa hizo, na magonjwa hizo zinaadhiri sana maisha ya watoto wakiwa bado wadogo.

Haya ni madawa. Madawa haya mara mingi hupatikana hospitalini, ama kwenye maduka ya madawa. Ni madawa ambayo yanatumika kupunguza maumivu mwilini ikiwa mtu ana ugonjwa, ville vile, yanapatikana hospitalini mtu anapoenda huko akiwa mgonjwa.

Sindano ni kitu ambacho kinatumika wakati wa matibabu na vile vile dawa pia inatumika. Sindano inatumika kudunga mgonjwa, kumuekea dawa mwilini ili kuweza kumuokoa katika maumivu anayopitia kutokana na ugonjwa tofauti.

Haya ni madawa, madawa haya ni muhimu katika maisha ya binadamu, kwa sababu yanatumika kuzuia magonjwa tofauti tofauti na vile vile yanatumika pia kupunguza maumivu mwilini iwapo mtu ako na tatizo ama ako na maumivu mwilini mwake.

Haya ni madawa ya kienyeji ambayo yalitumika miaka nyingi iliyopita. Ni madawa ambayo yanatumiwa na mababu zetu kutibu watu tofauti tofauti na waganga pia wanatumia madawa haya kutibu wagonjwa wao ambao wanaenda kuwa na ugonjwa tofauti tofauti.

Kuna dawa ambayo inatumika kupeana chanjo katika maisha ya binadamu hapa. Dawa hili linatumika kama chanjo na kusaidia sana maisha ya watoto wadogo kutokana na kuzuia magonjwa ambayo yanakumba watoto hawa wakiwa bado wadogo.

Daktari amebeba sindano na amebeba dawa pia. Dawa hili ni dawa ambalo hutumika kama chanjo kwa watoto wadogo ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa kama Measles, Mumps na Rubella. Ni dawa ambalo mara mingi hudungwa kwa watoto wadogo.

Ambaye amesimama hapa mbele ni daktari. Anaongelesha wanakijiji wa eneo hili, anawaongelesha jinsi ambavyo wanafaa kujiendeleza na jinsi ambavyo wanafaa kuishi ili wawe na maisha bora maishani mwao na kwenye ndoa zao pia.

Mtu huyu anaweka sabuni kwenye mkono wake. Ananawa ili kuwa na mkono msafi, ambayo inazuia kueneza magonjwa tofauti tofauti, ama kushika na kukula kwa kutumia mkono mchafu. Ambayo itamletea matatizo mengi, kama kuumwa na tumbo baadae.

Hapa ni shuleni na walimu katika shule hii wanahakikisha kwamba wanafunzi wanakunywa maji masafi na wanafunzi pia wamepanga foleni ili kuchota maji kwenye chupa zao na hii ni kitu bora sana. Wanatumia maji kwenye tanki na tanki hii iko na maji masafi.

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa ameketi kwenye kiti hapa hospitalini na daktari amesimama, akiwa anaangalia kile ambacho kinamuuma kwenye mdomo. Mgonjwa huyu ako na shida kwenye meno yake, na daktari huyu anataka kumng'olea meno hilo.

Mama huyu ambaye ameketi kwenye kitanda, amejifungua mtoto mdogo. Majirani wake na marafiki pia wamekuja kumtazama huku hospitalini, wakiwa wanampa ushauri jinsi ambavyo anafaa kujiendeleza, jinsi ambavyo pia anafaa kulinda mtoto huyu wake.

Dawa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Dawa inasaidia kukinga maumivu ambayo ambayo mara mingi wagonjwa wanapitia. Vilevile dawa inatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti katika maisha ya binadamu.

Mgonjwa huyu amelazwa kwenye kitanda na amevaa barakoa. Daktari anamlainishia mguu yake ili aweze kulala vizuri ndiposa aweze kupata matibabu mazuri kutokana na ugonjwa huo ambayo ako nayo na daktari huyo anataka kushughulikia akishalala hapo.

Mtoto huyu ni mgonjwa ndiposa anadungwa sindano kwenye mkono wake na daktari. Ameshikwa na daktari mwingine ili aweze kudungwa bila kusumbua. Hii ni chanjo ambayo inamsaidia ili asiweze kupokea ama kusambaza magonjwa tofauti tofauti.

Hapa ni hospitalini. Daktari anamuhudumia mgonjwa mwenye ana shida kwenye jino lake. Anataka kumng'olea jino hilo, ili aweze kumpa amani na kumuondoa katika maumivu ambayo anapitia kutokana na kuumwa na jino hilo.

Kutokana na jinsi ambavyo hawa watu wamevaa sare inayofanana na barakoa, inadhihirisha kwamba hapa ni hospitalini. Wanahudumia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani ili kuweza kutatua shida mahali ambako iko, waweze kumpa dawa na kumpa afueni kutokana na maumivu ambayo anapitia.

Hili ni hospitali la meno. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda hili, ili kuangaliwa jino ambalo limekuwa likimuuma. Daktari anataka kumg'olea jino hilo, ndiposa anaangalia na kukagua kilichokuwa kinasababisha jino hilo kumuuma mgonjwa huyu.

Haya ni madawa ya vienyeji ambayo mara mingi hutumiwa na madaktari wa kutibu kutumia madawa ya kienyeji ama waganga ambao wanaeka madawa yao kwenye vifaa hivi na kutumia kutibu nayo watu wagonjwa.

Daktari anamshughulikia mgonjwa aliye na shida ya macho hapa. Anamwangalilia jicho lake ili kuweza kumpea dawa ambayo ataweza kutumia ili kuepuka magonjwa au maumivu anayopitia kutokana na jicho yake.

Hapa kuna dawa na kuna kipimajoto. Kipimajoto ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kujua wakati ambapo mtu ni mgonjwa, anapopimwa joto anapatikana kama joto imeongezeka mwilini. Vilevile dawa ni muhimu kwa sababu inapunguza maumivu na inapunguza pia kuumwa na mwili wakati mtu ni mgonjwa.

Haya ni madawa tofauti tofauti ambayo yanatibu magonjwa maalum ambayo yanapatikana kwenye misitu na kwenye shambani. Ni miti shamba ambayo yanatengenezwa na waganga ama wazee ambao waliishi kitambo, mababu zetu. Ni madawa ambayo yanatumika kutibu magonjwa.

Mgonjwa huyu ametembelea daktari katika ofisi lake. Amemuelezea daktari huyu ambaye amevaa barakoa shida yake na daktari ameandika chini. Daktari anataka kumpa jawabu, na kumpa maelezo jinsi anafaa kujifanya ili awe na maisha bora.

Hawa ni washonaji wawili, wameusomea ushonaji wa vitu tofauti tofauti. Naona wanatumia cherahani kushona barakoa. Barakoa ni kitu muhimu kwa sababu inatumika kuzuia kusambaa kwa magonjwa kama vile ugonjwa wa korona.

Daktari anamhudumia mgonjwa huyu ambaye ameketi kwenye kiti hapa. Mgonjwa huyu anashida kwenye jino lake na daktari anataka kumng'olea jino hilo ili aweze kupata nafuu kutokana na maumivu ambayo anapitia kwa jino lake hilo.

bango hili linatangaza dawa moja ambayo inatibu magonjwa tofauti tofauti. Watu wamechorwa hapa wakiwa wameshika vichwa vyao kumaanisha vichwa vyao vinawauma na dawa pia imeandikwa hapa kwamba dawa hili linatibu kichwa ambayo inauma mara kwa mara na vilevile pia inatibu matatizo ya sunzi cha mara kwa mara.

Madawa na tembe hizi mara nyingi hutumika kuzuia na kupunguza maumivu mwilini. Mtu akiwa na maumivu mwilini mwake anapaswa kutumia madawa hii ili kupunguza maumivu haya.

Haya ni madawa ambayo mara mingi yanatumika kuzuia ama kupunguza maumivu mtu anayopitia. Mtu anapopitia maumivu tofauti tofauti, anapaswa kumeza dawa ili kuzuia na kurudisha chini nguvu ya maumivu hiyo ambayo alikuwa akipitia.

Hizi ni bidhaa ambazo ndizo mara nyingi waganga hutumia. Waganga hutumia hizi madawa ili kugangua vitu fulani, ambazo watu wamewapelekea kuwa na shida. Umavyo wapelekea hizi wanakuambia kuwa watatatua shida hayo na ikiwa unaamini mambo hayo, ukweli utaona wanatatua shida yako.

Hili ni dawa ambalo linatumika kuongeza maadili mengi katika maisha ya binadamu. Dawa hili linaongeza damu na vifaa vingine vinavyohitajika mwilini. Na pia mtu akikosa vifaa hivoa anafaa kutumia dawa ili kusaidia apate kuongezeka kwa hivyo vifaa.

Mvua nyingi imesababisha mafuriko ambayo imetapakaa hadi kwenye barabara na hii imesababisha pia kuporomoka kwa majumba katika eneo hili, ambalo ni hatari sana na maisha ya binadamu. Watu wanakosa makao kutokana na mvua nyingi na hii imefanya pia watu kuhama kwa sababu nyumba imeporomoka.

Ajali ya barabarani imetendeka hapa na kuna vitu ambavyo vinateketea mahali hapa. Hii ni hatari sana na maisha ya binadamu kwa sababu ni gari ya petroli na inaweza ikalipuka ikaleta maafa mengi ama na kifo pia

Hapa kuna watu wawili. Mmoja ni daktari na mmoja ni mgonjwa. Daktari anamuangalililia mgonjwa huyu tatizo ambalo ako nayo kwenye sikio lake. Anajaribu kumuangalililia ili kumtolea tatizo hilo kutokana na maumivu ambayo anapitia.

Hili ni dawa ambalo mara mingi linatumika kuongeza vitamini kwenye mwili wa binadamu. Binadamu ambaye hana vitamini katika mwili wake, anapaswa kutumia dawa hili kwa sababu atakuwa na upungufu katika mwili wake na hii itamsababishia matatizo tofauti tofauti.

Madaktari wawili wanahudumia watoto wakiwa hapa hospitalini. Watoto wamelazwa kwenye vitanda tofauti tofauti na madaktari hao, wanawapea dawa wakiwa wanaangalia hali yao katika hospitalini, hapa mahali ambapo wamelala.

Mtoto huyu aliyebebwa na mamake anapewa chanjo. Chanjo ni kitu muhimu katika maisha ya watoto wadogo. Kwa sababu inazuia magonjwa ambayo inasambaa kwa maisha ya watoto hawa wadogo kwa vile watoto wakipewa chanjo wanakua na maisha bora sana.

Haya ni madawa. Madawa haya yanatumika kuongeza vitamini katika mwili wa binadamu. Binadamu akikosa vitamini mwilini mwake, anapaswa kutumia dawa hii kwa sababu anaweza kuwa na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza yakamuangamiza maishani.

Daktari anamhudumia mgonjwa fulani ambaye amelala kwenye kiti hili. Anamuangalilia jino lake ambalolimekua likimuuma kwa muda. Anataka kumng'olea hilo jino ili kumpa afueni katika maisha yake.

Kuna mama hapa hospitalini na kuna madaktari pia. Mama huyo ameleta mtoto wake akiwa mgonjwa na madaktari hao wanamshughulikia mtoto huyu, ili waweze kumpa dawa ambayo inahusiana na ugonjwa wake. Ndiposa apate kupona mtoto huyu.

Mafunzo mbalimbali kwa wakulima ndicho kitu kikuu ambacho kinaendelea hapa. Ninaona wakulima wamevaa aproni hapa, na wengine wakiwa wamesimama huku mbele, wakiwa wanawafunzana kuhusiana na jinsi ambavyo wanafanya wanafaa kufanya kulima ipasavyo.

Chanjo inafanywa hapa. Mtoto huyu mdogo anadungwa sindano na daktari ili apewe chanjo ambayo itamsaidia kuepuka magonjwa ambayo mara nyingi hukumba watoto wadogo wakiwa bado wadogo na huwasumbua wakiwa bado wadogo.

Hawa wananawa kutumia maji safi na sabuni, maji safi na sabuni inasaidia kuzuia na kufukuza wadudu ambao wanasababisha magonjwa kama vile homa ya matumbo, kipindupindu na kuumwa na tumbo, ndiposa ni vyema mtu akinawa kila wakati.

Madhara imepatikana hapa. Moto ilitokea na kuunguza vitu vingi sana. Vitu vingi vimechomeka na watu wengi wamepoteza vitu vyao. Nyumba imechomeka na ninaona hapa pia watu wamekuja wengi ili kushuhudia kile ambacho kinandelea katika eneo hili.

Hili ni hospitali ya Ahero katika kaunti hii ya Kisumu. Maji mengi kutokana na mvua mingi imejaa kila mahali kwote kwote. Hii ni kitu ambacho kimefanya hadi wagonjwa kutoka hospitalini hapa na hospitalini kubaki wazi.

Majumba yanateketea hapa. Hii ni hatari sana na maisha ya binadamu kwa sababu, watu wanaweza kuwa ndani ya nyumba, na kutokana na moto hii, inaeza ikateketeza maisha ya watu, na kusababisha kifo, na kusababisha pia hasara mingi.

Mtoto anapewa chanjo hospitalini. Naona mama yake amembeba na daktari anampa chanjo ili kuzuia magonjwa ambayo mara nyingi yanakumba watoto wakiwa wadogo. Magonjwa haya yanawapa matatizo sana maishani mwao na hii ndio maana wanaoweza chanjo hii.

Hapa ni hospitalini. Daktari amevaa glavu kwenye mkono wake na anataka kumhudumia mgonjwa huyu ambaye anafurahia hapa mbele. Pale nyuma ninaona kabati na kuna kipatakilishi juu ya kabati hilo ambalo madaktari hao wanatumia kufanya ufafanuaji wa maneno ambayo hawaelewi vizuri.

Mama huyu amedungwa sindano kwenye mkono wake. Hii ni ishara tosha kwamba ni chanjo kwa sababu sindano za chanjo ni mara mingi hudungwa kwenye mkono na chanjo ni muhimu kwa sababu inazuia kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti na pia inazuia mtu huyo kupata magonjwa kama haya.

Usafi wa mazingira. Mtu huyu anaosha choo ambayo iko shuleni. Choo inapaswa kuoshwa ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa kama vile kipindupindu na homa ya matumbo ambayo inaweza ikapata mtu ikiwa eneo kama vile choo ni chafu.

Ukosefu wa maji ya kutosha ndicho kinachojidhihirisha hapa. Watu hawa wanakujia maji, mahali ambapo ni mbali sana na mahali wanaishi, na hii ni hatari sana na maisha ya binadamu, kwa sababu binadamu anapokosa maji ya kunywa ya kutosha, anaweza hata kufariki ama anaweza kosa maji ya kutosha kwenye mwili wake.

Utunzi na usafi wa mazingira ndicho kitu kikuu ambacho kinaendelea hapa. Kuna mahali ambapo watu wananawa hapa na kuna sabuni pia ambayo watu wanatumia kunawia. Hii inaashiria kwamba, maji masafi yanatumika kuosha mikono ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa mbalimbali ambayo mara mingi huleta shida kwa maisha ya binadamu.

Haa kuna daktari na kuna mgonjwa. Daktari huyu anaangalia macho ya huyu mgonjwa ambaye ako na shida ya macho. Anaiangalia Ili aweze kuona mahali ambapo shida Iko na kumpa dawa ambayo anaenda kutumia Ili kuzuia maumivu ambayo anapitia.

Elimu jinsi ya kujilinda maishani. Naona mtu amesimama hapa mbele ya wanafunzi, na amewapa wanafunzi hawa wote makaratasi ambayo anatumia kuwafunza. Anawafunza jinsi ya kujilinda maishani mwao.

Moto umetapakaa kwenye msitu huu. Wazimamoto wamejaribu kukuja ili kuzima moto na moto huu umetapakaa ukiwa unawaka. Hii ni hatari sana na maisha ya binadamu kwa sababu inaweza ikachoma na kuangamiza maisha ya binadamu.

Hapa kuna daktari na kuna mgonjwa ambaye ameketi huku upande mwingine, daktari huyu anamudunga mama huyu. kwenye mkono wake ili aweze kutoa damu aweze kupima na kudhihirisha ugonjwa ambao Mama huyu ako nayo.

Mvua mingi imeleta hasara kubwa katika eneo hili, imesababisha mafuriko ambayo imeporomosha daraja. Na wanakijiji wa hili eneo wamekuja kutazama kinachoendelea hapa. Hii imesimamisha kile kitu ambacho kinaendelea katika eneo hili katika kijiji hiki kwa sababu barabara hakuna.

Mvua mingi imesababisha mafuriko na imeleta maji mengi katika maeneo haya. Watu hawa wanachota maji na kumwaga nje, kwa sababu maji imetapakaa kotekote na inawazuia hata kutembea. Maji hii ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu, inaweza sambaza magonjwa kama homa ya mtumbo na kipindupindu.

Jengo limeporomoka hapa na jengo hili ni jengo ambalo watu wanaishi ndani. Watu ambao wanaishi katika maeneo haya wanakuja kutazama kile ambacho kinaendelea hapa, kitu ambacho kinaezafanya jengo hili liporomoke hivi, ambayo inaleta maafa mengi sana katika eneo hili.

Hawa ni wafanyakazi katika kampuni fulani ,wamevalia barakoa na wanabeba gesi. Gesi hizi zinatumika kufanya vitu tofautu tofauti ambazo mara nyingi hutumika kwenye kampuni na hata hutumika nyumbani kupikia.

Daktari wa wanyama, anakuja kumhudumia ng'ombe huyu. Anamwekea ng'ombe huyu kitu fulani kwenye mapua yake, ili kuweza kumpima ugonjwa ambao ng'ombe huu anapitia. Baada ya hiyo, atampa dawa ng'ombe huyu, na kumtibu kutokana na ugonjwa huo.

Hapa ni pahali ambapo watu wenye shida ya meno wanakuja na kusaidiwa. Ni mahali ambapo panaitwa Fine Touch Dental Care. Wanashughulikia shida za meno zote na mtu akiwa na shida ya meno anakuja hapa na kupata usaidizi.

Daktari anashughulikia mama fulani hapa ambaye anatatizo katika meno yake, daktari anataka amng'ole jino hilo, ili amtoe katika maumivu ambayo amekuwa akipitia kutokana na kuuma meno yake.

Daktari anatumia kipima joto ya kisasa ili kudhihirisha kama huyu mtu amepata ugonjwa wa corona au la na hii pia inasaidia kwa kupata na ugonjwa huu wa corona kwa sababu hajashikana na yeye na hajamsongea kwa karibu,

Mama huyu amejifungua mtoto mdogo. Anafurahia sana akiwa ameketi kwenye kitanda hospitalini, akimtazama mtoto wake mchanga ambaye amejifungua. Anafurahia na pia bado ako hospitalini, kumaaisha bado hajakawia kutoka siku ambayo alijifungua mtoto huyu.

Hapa ni hospitalini na madaktari wamezunguka kitanda kimoja hapa. Kitanda hili lina mgonjwa hapa ambaye anataka kuhudumiwa, ambaye ana matatizo katika mwili wake. Ugonjwa ambao ako nao unahitaji akili ya madaktari wengi ili aweze kupata usaidizi.

Mvua mingi imesababisha mafuriko, na hii imeleta maji kujaa kote kote katika eneo hili. Hii imefanya watu wanatembea kwenye maji, na inaweza ikaleta shida au magonjwa tofauti tofauti, kama vile homa ya matumbo na kipindupindu.

Watu hawa wananawa kutumia maji safi na sabuni. Hii inasaidia kuzuia kusambaa kwa magonjwa ambayo yanapatikana, mtu anaposalimiana na mwenzake. Anaua wadudu ambao hupatikana, ambao wanaweza wakaleta shida na magonjwa kama vile homa ya matumbo na kipindupindu.

Mvua mingi imeleta mafuriko na hii imesababisha ajali hapa. Lori limeanguka kando ya barabara na hii imefanya kupoteza vitu mingi sana kutokana na hii na maji mengi haya pia yanaweza kusababisha magonjwa tofautitofauti kwa watu ambao wanatembea mguu tupu.

Kuna daktari hapa, na kuna mgonjwa pia ambaye ameketi hapa. Daktari huyu anataka kumdunga mgonjwa huyu sindano kwenye mkono wake, na bado anamhoji kujua mahali ambapo ana shida, ili aweze kutatua shida hilo kwanza, kabla amdunge sindano hilo.

Hawa ni madaktari maarufu katika nchi ya Kenya. Ninaona wanapiga dawa kwenye nyumba hili ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa ambayo yanasambaa kwenye hewa. Wamevaa barakoa na wamejivaa manguo ya kujikinga kutokana na magonjwa mbaya kama Covid 19 .

Hapa ni hospitalini mahali ambapo akina mama wajawazito wanajisaidia, naona daktari mmoja anamshughulikia mtoto mdogo kwenye kitanda hiki na kule kando kuna mama mjamzito amesimama akizungumza na daktari ili apate kusaidiwa.

Hapa ni hospitalini na kuna mama mwenye mtoto na pia kuna daktari. Daktari huyu anadunga huyu mtoto sindano na mtoto huyo analia sana kutokana na sindano hilo. Hii inaonyesha kwamba mtoto huyo anatibiwa na huyu daktari.

Chanjo ndicho kitu kikubwa ambacho kinaendelea hapa kwa sababu ninaona daktari anamdunga mtu huyu Usindano kwenye mkono wake. Chanjo ni kitu muhimu sana kwa sababu daktari anapokudunga chanjo, unapata kuzuia magonjwa ambayo mara nyingi husambaa kote kote, duniani.

Hapa ni hospitalini. Daktari anamuhudumia mtoto huyu. Mtoto amebebwa na mama yake, na mtoto anapewa chanjo kwenye mdomo wake. Huu chanjo inasaidia kuzuia magonjwa ambayo yanasambaziwa watoto wadogo, na kuwaletea shida maishani.

Hapa ni hospitalini, na ninaona madaktari wawili wakiwa wanashughulikia mambo tofauti tofauti. Daktari huyu aliye upande wa kulia, anashughulikia mtoto mdogo ambaye amelazwa kwenye kitanda hiki. Anajaribu kumwangalia hali ya maisha yake jinsi alivyo.

Haya ni madawa ambayo yanatumika kupunguza maumivu kwenye mwili ,mtu anapaswa kumeza madawa haya anaposikia akiwa na maumivu katika mwili wake, hii itamsaidia sana ata anapoenda hospitalini daktari atampea hizi madawa ili kumsaidia kupunguza maumivu mwilini.

Hapa kuna madawa na sindano, madawa haya yanatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti na pia yanaweza tumika kama madawa ya chanjo. Madawa yanatumika kwa chanjo kwa watoto wadogo na vile vile kwa watu wazima ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa.

Hawa watu wanawasiliana, jinsi ambavyo wanafaa kuweka mazingira yakiwa masafi. Ninaona wameweka maji ya kunawa hapa, ili kueneza mojawapo ya usafi katika maisha ya binadamu, na kurudisha chini kiwango cha watu ambao wanakuwa wagonjwa kutokana na mikono michafu.

Daktari anamdunga mama huyu sindano kwenye mkono wake. Mara mingi sindano ambazo hudungwa kwenye mikono huwa ya chanjo, ambayo yanazuia magonjwa tofauti tofauti na kusambaa kwa magonjwa hayo.

Hili ni mojawapo ya madawa ambayo yanatumika kuongeza vitamini katika maisha ya binadamu. Mtu anapokosa vitamini ya D kwenye mwili wake anapaswa kuota jua na vile vile anapaswa kutumia madawa kama hii ili kuongeza vitamini ya D katika maisha yao.

Hawa ni madaktari wa kale ambao walitibu watu kutumia madawa ya vienyeji au madawa ya misituni. Madawa yao yalikuwa yanatibu sana kulingana na magonjwa ambayo yalikuwa yanakumba watu kitambo. Walikuwa watu wenye maana sana katika mazingira tofauti tofauti.

Hili ni bango ambalo linaeleza kuhusiana na daktari mmoja, ambaye anatumia mitishamba kutibu wagonjwa. Daktari huyu anajulikana kama daktari Galazinga, ambaye anatumia mitishamba na madawa ya misituni kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Mvua mingi imesababisha mafuriko katika eneo hili. Naona waendesha bodaboda pamoja na waendesha baisikeli wakiwemo pia waendesha magari wakiwa na shida kulingana na kupita kwenye njia hili kwa sababu mvua imejaza maji katika barabara ambalo wamezoea kulipitia kila mara.

Daktari anataka kumdunga mgonjwa huyu sindano kwenye mkono wake. Sindano ambazo hudungwa kwenye mikono mara nyingi huwa sindano za chanjo, ambazo zinasaidia kuzuia kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti na pia inazuia, kupeana ugonjwa huo.

Daktari anadunga mtu hapa sindano kwenye mkono wake. Sindano hii mara mingi hudungwa watu kama chanjo ambayo inayozuia kusambaa ama kusambaziwa magonjwa tofauti tofauti kama vile magonjwa ya korona, ambayo yanasumbua sana maisha ya binadamu na yanaweza yakasababisha kifo.

Mgonjwa amelala katika kitanda hosipitalini na daktari amesimama kando yake daktari huyu amevaa barakoa na anamuuliza mgonjwa huyu tatizo ambalo akonalo ili aweze kutatua tatizo hilo na kumpa dawa ambayo anafaa kutumia kuzuia ugonjwa huo ambao akonao.

Ukosefu wa maji ya kutosha unajidhihirisha hapa waziwazi. Na hii ni hatari sana na maisha ya binadamu kwa sababu, wanawake hawa wanaleta maji kutoka mbali sana wakiwa wamebeba watoto, na hii inahatarisha sana maisha yao kutokana na huu mwendo wa mbali.

Hili ni dawa ambalo linatumika kama chanjo. Dawa hili linachanja ugonjwa wa yellow fever kwa watoto wadogo. Ni muhimu sana kwa sababu inazuia kusambaa kwa ugonjwa huo na kupata ugonjwa huo kwa mtoto mdogo ambayo inafanya mtoto anakuwa na mwili dhaifu.

Ulinzi bora wa maisha ya binadamu unaendelea hapa kwa sababu watu hawa wamevaa barakoa ya kuzuia kusambaa kwa magonjwa kama vile korona na pia wananawa mikono ili kuweza kuwa na mikono safi ambayo inazuia kusambaa kwa wadudu tofauti tofauti wakati watu husalimiana.